Kiwanda kikubwa cha umeme wa joto ardhi kimepangwa kwa utaratibu mkubwa kikiwa na mabomba marefu yanayo pita ardhini na majengo mengi yanayo toa moshi mweupe. Miundo mbinu pana ya uzalishaji wa nishati inaoneka ikionyesha mchango wake muhimu katika grid ya taifa ya Kenya.

Kituo kikubwa cha umeme kimeonekana chini ya anga lenye mawingu. Transfoma kubwa ya rangi ya kijivu imesimama kati ikiwa imeunganishwa na nyaya nyingi. Miundo ya chuma yenye nguzo za umeme imeenea eneo lote.

Majengo makubwa ya kijivu yamesimama kando ya maji ya kahawia, yakionyesha ujenzi wa bwawa. Miti mirefu yenye majani mabichi tele imeota nyuma, ikiongeza uzuri wa asili. Nyumba ndogo yenye paa la zambarau inaonekana kando, ikionyesha makazi ya kibinadamu. Anga la samawati lina mawingu meupe yaliyotawanyika, likifanya mandhari iwe ya kupendeza.

Rangi ya kahawia linatanda kwenye bwawa la maji likiashiria ukame au msimu wa kiangazi. Miundo mingi ya chuma ikiwemo nguzo na waya za umeme inasimama imara kwenye ardhi iliyo wazi. Barabara ndogo inapita karibu na maji ikionyesha miundo mingi iliyoundwa na binadamu. Milima na miti michache iliyokauka hupamba mandhari ikionyesha mazingira ya jango.

Gari la urefu linaonekana likinyoosha mkono wake mrefu juu kuelekea nyaya za umeme. Fundi anafanya kazi ndani ya kapu akihakikisha ukarabati salama. Miti mirefu yenye majani mabichi tele imeota kando ya barabara, ikiongeza uzuri.

Mti mkubwa wenye majani machache na matawi yaliyonyooka unasimama juu ya vichaka vingi vya kijani kibichi. Anga ya samawati isiyo na mawingu inaonekana wazi nyuma, ikionyesha siku yenye jua kali. Mistari michache ya waya za umeme inaonekana kwa mbali ikiongesha mguso wa ustaarabu kwenye mandhari asilia.

Twiga mwenye shingo ndefu na madoa meusi amejikaribia kwenye kamera akishika kamba nene kwa ulimi wake mrefu wa samawati. Mandhari ya miti michache na vichaka vya asili inaonekana nyuma ikionyesha mazingira ya hifadhi ya wanyama.

Vitunguu saba vimekusanyika kwenye ardhi kavu yenye vumbi mbele ya dimbwi la maji tulivu. Nyuma ya dimbwi, nyasi ndefu za kijani zinapanuka kuelekea vilima vya mbali chini ya anga lenye mawingu. Mandhari yanafanana na mazingira ya wanyama pori yanayopatikana katika eneo kama hifadhi ya taifa ya Nairobi ambapo ndege hawa wanaweza kuonekana wakitafuta chakula.

Tovuti ya ujenzi inayoonyesha msingi mkubwa wa jengo ukiwa na mihili ya chuma iiliyopangwa kwa usawa na wima. Mihimili ambayo imetumika kuunda fremu ya kuta ikionyesha maendeleo ya ujenzi.

Nyati mweusi mwenye nguvu amesimama ndani ya bingu la maji yenye matope akiangalia moja kwa moja kwenye camera kwa umakini. Nyuma yake nyati mwingine anaonekana sehemu tu ya akionyesha uwepo wa kundi la wanyama hawa. Anga ya samawati yenye mawingu meupe inaonekana juu ikionyesha siku nzuri yenye mwanga wa kutosha.

Mamba kadhaa wamekusanyika katika dimbwi lenye maji machafu miili yao mikubwa ikijitokeza juu ya uso wa maji. Mamba mwingine amelala kando ya mwamba wenye michanga na mimea akiwa amepumzika kwenye jua.

Nyumba za udongo na mabati zimejipanga kando ya mto wenye maji machafu, zikionyesha makaazi duni na mazingira magumu. Miti mirefu imesimama kando ya kingo za mto, huku mzizi yao ikionekana wazi kutokana na mmomonyoko wa udongo. Takataka zimetawanyika kando ya maji zikionyesha uchafu wa mazingira.

Maporomoko ya maji yanatiririka juu ya miamba mikubwa. Mazingira yamejawa na mimea mingi ya kijani kibichi yenye majani makubwa. Maji yanashuka katika vijito kadhaa yakitegeneza mandhari ya asili.

Mfanyakazi mwenye kofia nyeupe na nguo za kijani ananywesha ndovu mdogo chupa ya maziwa huku ndovu huyu akipiga kelele kwa furaha na maziwa kumwagika. Mandhari ya msitu wenye miti ya kijani kibichi inaonekana nyuma ikionyesha mazingira asilia ya wanyamapori.

Mwanaume ameketi juu ya mkokoteni iliyojaa makopo mengi ya plastiki yenye rangi tofauti, baadhi yakiwa manjano na mengine ya buluu yaliyopangwa kwa uangalifu. Upande wa kushoto kuna rundo jingine kubwa la makopo manjano imewekwa huku barabara na miti ikionekana nyuma chini ya anga la samawati.

Mandhari mapana ya asili ,yamejaa mimea ya kijani kibichi inayoenea mbali sana. Mbingu ina mawingu meupe na samawati yaliyotawanyika yakiongeza uzuri wa mazingira. Kwa mbali milima na vilima vimejipanga vikichora mistari wa upeo wa macho. Baadhi ya miti mikubwa imesimama peke yake ikiongeza kina kwenye mandhari.

Mifereji miwili mikubwa ya samawati inaunganishwa kwa kutumia bonito na nati ikionyesha kazi ya ufungaji. Mikono ya mtu ikiwa imevalia glavu nyeupe inashikilia zana ikionyesha juhudi za kukaza viungo. Chini kuna mchanga au udongo ukidokeza kazi inafanyika nje.

Twiga wengi wanatembelea kwenye nyasi ndefu wakionyesha uzuri wao wakipekee. Anga la samawati lina mawingu meupe yaliyotawanyika likiongezea mvuto wa manthari. Kijiti kidogo kimefungwa kwenye njia ikionyesha njia yao . Mazingira haya yanaonekana kuwa savana ya Afrika ambapo wanyama pori wanastawi.

Wafanyi kazi wawili wa usafi wamesimama karibu na rundo kubwa la taka taka lililopakiwa kwenye gari dogo la mkono. Mmoja amevaa koti la usalama la rangi ya kijani na buti za kijani, huku huyo mwingine akiwa amevaa mavazi ya rangi ya kaki wakionekana wakishughulikia swala la usafishaji. Nyuma ya hao watu wengine wanatembea kwenye barabara yenye vumbi kukionyesha mazingira ya mjini.

Mamba watatu wanajivinjari kwenye maji ya samawati wakionyesha ukubwa wao. Mmoja amejilaza kwenye tope wakifurahia jua. Ndege wadogo wanatembea kando ya kingo wa maji wakitafuta chakula. Mchanga umeonekana kando ya maji ukipamba mandhari ya asili.

Mwanamke ameketi kwenye shuka jeupe, akifurahia picnic chini ya mti mkubwa. Matunda ya rangi mbali mbali yameekwa kwenye sahani nyeupe, yakionekana kuvutia. Kikapu cha picnic kimepangwa kando kikiwa na vyakula vingine. Anga la samawati linaonekana kupitia majani ya mti, likiongezea uzuri wa mandhari.

Mwalimu amevaa koti jeupe akionyesha mche wa mti kwa kikundi cha wanafunzi wenye shauku. Watoto wamekusanyika karibu wakimtanzama Kwa umakini huku wakisuburi kuanza kupanda. Ardhi iliyotayarishwa inaonekana mbele ikionyesha eneo la upandaji miti. Nyuma kuna majengo ya shule yanayoongeza hali halisi ya tukio hili muhimu.

Watu watano waliovalia sare zenye mistari nyekundu na nyeupe wanatumbuiza sarakasi kwenye jukwaa kubwa la mbao. Huku mmoja akiwa amebeba wenzake, watazamaji wengi, wengi wakiwa wanafunzi wamekaa kwenye viti vingi vilivyopangwa kuzunguka eneo la burudani. Pembeni, wanamziki wawili wanapiga ngoma wakichangia kwenye hali ya sherehe.

Nyati amesimama karibu na maji yenye tope. Nyuma yake nyati mwingine mkubwa anainama akinywa maji, akionyesha uhai wa porini. Ndogo mweupe mdogo anasimama pembeni ya maji akiongeza uzuri wa mazingira ya asili na unyevu.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari yaliyopaki kando huku gari dogo la abiria lenye rangi za kuvutia likisimama mbele. Majengo yenye maduka na mabango mbalimbali yamejipanga kando ya barabara yakionyesha biashara zinazoendelea.

Mabasi yamesimama kando ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mapambo mengi na maandishi yenye rangi angavu. Watu wanasimama karibu na basi huku wengine wakionekana wakipanda au kushuka na muuzaji mmoja akionekana akijaribu kuwavuta wateja. Majengo marefu na miti ya kijani yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mijini ya Nairobi.

Msongamano mkubwa wa magari umejaza barabara kuu ukiambatana na mabasi, lori na magari madogo yanayoelekea pande tofauti. Watu wanatembelea kando ya barabara, wengine wakiwa wamejishughulisha kando ya biashara chini ya miavuli, wakionyesha shughuli nyingi za jiji.

Barabara pana yenye njia nyingi na magari yanayopita kwa pande zote mbili huku daraja la chuma lenye rangi ya njano likipita juu yake mbali kidogo. Kuna vibanda vya nyasi vilivyopandwa katikati ya barabara vikitenganishwa njia zinazoelekea pande tofauti. Upande wa kulia kuna njia ya waendako miguu iliyo wazi, na kwa mbali, bango la matangazo linaonekana likisimama juu ya mti.

Mabasi na magari mengine yametawanyika ya abiria yakionyesha mingi za usafiri. Mitaa mingi zenye paa nyekundu zimezungukwa miti mirefu na ya utulivu na kijani kibichi. Nyuma ya majengo marefu ya macho ukuwaji wa miti na kuongezeka kwa idadi ya watu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha mabasi, magari na pikipiki zikisonga mbele katikati ya majengo na marefu ya jiji. Watu wanatembea kando ya barabara na wengine wamesimama wakisubiri usafiri, huku matangazo kubwa ya biashara yakionekana kwenye kuta za majengo.

Basi kubwa la abiria limeegeshwa kando ya jengo la ghorofa lenye rangi ya samawati. Abiria na wafanyikazi wa mizigo wanaonekana wakishughulika karibu na basi wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha basi. Mitaa yenye vumbi na miundo wa majengo jirani inaonyesha mazingira ya mjini nchini Kenya.

Msongamano wa watu na magari imejaza barabara kuu huku mabasi na magari mengine yakiashiria shughuli nyingi za usafiri mjini. Watu wanatembea miongoni mwa magari wengine wakiwa wamebeba mizigo wakionyesha maisha ya kila siku yenye haraka.

Msongamano wa magari na watu umejaza barabara kuu huku mabasi ya abiria yakiwa yemeegeshwa kando ya barabara yakionyesha shughuli nyingi za jiji. Askari wa trafiki wamevalia sare za manjano na samawati wakiongoza magari na kudhibiti mtiririko wa watu.

Mabasi mawili ya abiria, moja la kijani na jingine la samawati, yamesimama kando ya barabara yenye shughuli . Abiria wanashuka na kupanda huku majengo marefu na mitende vikiunda mandhari ya jiji. Hali hii inaashiria usafiri wa umma wenye shughuli.

Mabasi mawili ya abiria yamesimama kando ya barabara yenye watu wengi huku basi la mbele likiwa na rangi za kijani na nyeupe. Abiria kadhaa wanaonekana wakishuka na kupanda basi wakiwemo wanaume na wanawake.

Basi kubwa lenye rangi za kijani na nyeupe limesimama katikati ya barabara yenye shuguuli nyingi. Watu mbalimbali wanatembea karibu na gari hili huku wengine wakiwa wamesimama karibu na mlango wake. Magari mengine na miti mirefu huonekana nyuma ikikamilisha mandhari ya jiji yenye pilkapilka.

Barabara chini ya daraja refu la rangi ya manjano inaonekana yenye giza ikipita katikati ya kuta za zege. Watu wawili wanatembea karibu na njia na magari yameegeshwa pembeni mwa barabara. Mandhari hii inaashiria njia kuu yenye shughuli za kawaida.

Foleni ndefu ya magari imejaa barabarani ikiashiria msongamano mkubwa jijini Nairobi. Basi la njano na kijani pamoja na matatu meupe yamejipanga nyuma ya magari mengine. Upande wa barabara kuna uzio na watu wachache huku majengo marefu yakionekana nyuma. Hali hii inaonyesha changamoto za usafiri wa uma na msongamano wa magari unao patikana katika maisha ya jiji la Nairobi.

Katika barabara yenye shughuli nyingi ya jiji. Mabasi mawili, moja la samawati na jingine jekundu, yamesimama karibu na umati wa watu. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya zamarau na fulana ya usalama ya rangi ya chungwa, ameshika bango kubwa lenye maandishi enabled utawala airways . Majengo marefu ya kisasa na mitende hupamba maanthari ya nyuma, yakionyesha maisha halisi ya mjini.

Mifumo miwili ya pango moja ya manjano na nyingine ya rangi ya chungwa imewekwa kati ya mabomba na vioo vya samawati. Mabomba nyeupe yameunganishwa kwa ustadi yakiunda mtandaotata wa kusambaza unaonungwa mkono wa waya za umeme. Kifaa hiki kimepangwa kweye fremu ya ikiashiria kituo cha kusafisha maji ndani ya jengo.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma lililoshikana na ukuta. Ukuta unaonekana kuwa mzee ukiwa na kutu na kofu. Mabomba mengine mawili yanayoonekana kwa umbali yanatirirsha maji pia.

Eneo lililochimbwa linaonyesha shimo refu lililojazwa na maji machafu yenye rangi ya kahawia likiashiria shimo la maji taka au mradi wa ujenzi. Mawe na takataka zimetawanyika ndani ya shimo hilo zikionyesha kutojali kwa mazingira.

Lori ya takataka lililojaa imeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Watu kadhaa wako juu ya lori hilo wakishughulikia takataka zilizofungwa kwenye magunia makubwa. Magari mengine ikiwemo vani na mabasi yameegeshwa karibu na barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Mazingira nyingi za mabomba meusi zimetawanyika kwenye udongo mwekundu zikionyesha mradi mkubwa wa ujenzi au miundo mbinu. Nyumba ndogo ndogo na miti zimejipanga nyuma zikionyesha mazingira ya kawaida ya makaazi.

Ujenzi wa mtaro unaendelea na udongo umefukuliwa pande zote mbili, mashine kubwa ya kuchimba imesimama kando ikisubiri kuendeleza kazi. Majengo kadhaa yanaonekana nyuma yakionyesha maendeleo ya mji. Anga ya samawati lisilo na mawingu linaangazia eneo lote, la ujenzi.